Hili ni duka la vinyago, linalouza bidhaa mbalimbali za kitamaduni , ndani ya duka kuna sanamu ndogo zilichongwa kwa mikono pia shanga za rangi tofauti zimepangwa vizuri kwenye meza za maonyesho.

Magari mengi yamepangwa kwenye uwanja mkubwa, na kila gari Lina rangi tofauti inayofutia macho. Wamiliki walikusanyika kutazama mifano mipya ya magari ili wanaume kama watanunua.

Mtu mmoja anapokea funguo za gari kutoka kwa mwanamke aliyepaka rangi nyekundu kwenye kucha zake ,kifaa hicho kina kitufe cha kufungua na kufunga mlango kwa umbali.

Gari la kifahari limeegeshwa ndani ya jumba lenye kuta za vioo. Muundo wa nyumba hiyo unaonyesha banner ya maonyesho ya magari ya dhamani. Wageni wanaweza kuliona hilo gari kutoka nje kupitia vioo vikubwa.

Ndizi zimepangwa kwa uangalifu tayari kuuzwa, vitunguu vimefungwa kwa mafungo mandogo kwa ajili ya wanunuzi ,pia kuna viazi vitamu ambavyo vimekusanywa pamoja sehemu ya nyuma ya banda.

Viatu vya rangi tofauti vimepangwa kwa mpangilio tayari kuuzwa na kila juzi ina muundo wa mtindo wa kipekee unaovutia wateja. Baadhi zina rangi angavu kama nyekundu, kahawia, nyeusi na manjano.

Gari kubwa jeusi limesimama likiwa limeegeshwa kando ya nyumba, nambari ya usajili linaonyesha ni la Kenya, muonekano wake ni wakifahari na linangaa kutokana na mwanga wa jua.

Kuna magari kadhaa yaliyoegeshwa kwenye uwanja. Karibu na magari hayo kuna watu waliosimama na pia kuna miti iliyopandwa mirefu sana.